Kuna mkono wa mtu hapa. Huyu mtu ni kama ameinama kama ameshika mahindi. Hapa ni shambani ambao hii mahindi imepandwa, na hii mahindi aina afya nzuri.

Hapa ni sokoni ambacho kuna ndizi hizi ndizi zinauzwa baada ya kutolewa kwenye shamba, hapa mkulima anapata faida nyingi kutokana na mavuno ambacho kinaonyesha kuwa alipata mavuno nyingi.

Kuna shamba la mahindi hapa. Hizi mahindi, ni mahindi ambazo zimeekwa kwa laini iliziweze kumea kwa afya mzuri. Na hapa kunaonekana kila mahindi haina afya mzuri.

Kunayo hapa shamba la ndizi na hapa shambani kuna ndizi ambayo imemea kwa njia ya usawa na ubora sana. Hiki shamba kinaonekana ni shamba ambayo imewekwa kwa harakati ya sawa sana.

Kuna ndizi hapa, ndizi hizi zik tayari kukulwa na hizi ndizi zimemea kwa usawa sana kwa sababu ya penye zilikuwa zimepandwa.

Ndizi imejaa hapa na hii ndizi inaezatumiwa kama chakula. Ndizi pia inaezatumiwa kama dawa kwa watu wengine. Inaonekana kwa umbali kidogo watu wako wengi hapa kununua ndizi ili wafike nao nyumbani.

Huyu mtu mwenye amesimama hapa ni mtu ambaye ni mfanyibiashara wa maziwa. Huyu mtu amesimama hapa na amebeba mtungi wa maziwa akizimwaga chini.

Hapa kuna watu wawili. Hao watu wawili wanakamua ng'ombe. Teknolojia imeleta ukamuaji wa ng'ombe ikawa ni kitu rahisi. Hapa kunaonekana hao watu wanatumia teknonolojia ya kukamua ng'ombe.

Hapa ni shamba la ndizi, na hapa kwenye kuna ndizi kinaonekana kiko na ndizi ambayo zina afya njema sana. Na hizi ndizi zinaonekana kama ambazo zinaezakuwa na mavuno mingi sana.

Shamba ni shamba la ndizi na kila ndizi inonekana kina afya nzuri. Afya nzuri kimeletwa na venye mkulima ameweza kusafisha hii shamba hata mimea hakuna kwenye shamba iko.

Kuna mama mmoja mwenye amevaa kofia wa nyeupe huyu mama amesimama mbele ya watu wengi ambao wamevaa nguo nyeupe kwa kila mmoja. Hao watu ni wakulima ambao wamekuja mkutano ya wakulima.

Kunayo ndizi hapa, ndizi ambayo ndizi safi na zimemea kwa njia ya usawa, hapa ni ndizi ambazo zinanunuliwa baada ya kutolewa kwa shamba, ili mtu aweze kupata pesa kutokana na mavuno yake.

Hapa kuna ndizi, hiki ndizi ni ndizi ambayo kimeiva, na iko tayari ili mtu ambaye anaweza kuinunua hadi aweze kufika nayo nyumbani kwake aweze kuikula na apate afya njema baada ya kukula na kushiba.

Kunayo ng'ombe hapa, na hizi ng'ombe zinaonekana kama ng'ombe ambao wako na afya nzuri sana. Hawa ng'ombe ni ng'ombe ambao wameshiba kwa sababu ya kupewa chakula ya kutosha.

Hapa kuna mtu mmoja ambaye amesimama kwa karibu, huyu mtu anaonekana akiwa anachunga ngombe , karibu na yeye kuna takataka za mahindi amabayo ngombe inaendelea kukula yeye akiwa bado anasimama.

Huyu mama ni mkulima wa ng'ombe, huyu mama anaonekana akibeba maziwa baada ya kukamua, anaonekana mama mfanyakazi sana hata kwa miili venye ako makini kwa kazi yake anayofanya.

Ndizi ni chakula muhimu sana. Kunayo ndizi nyingi hapa ambayo vimewekwa vinaongoja mnunuzi ili akuje kununua. Kuna mkulima ambaye anaongoja faida nyingi baada ya kuvuna ndizi nyingi.

Hapa kuna ng'ombe na hizi ng'ombe ni ng'ombe minne kwa karibu. Kwa umbali kidogo kuna ng'ombe zingine. Ng'ombe mmoja kwa karibu inaonekana kama iko na alama na hii alama imewekwa kwa ng'ombe aya zote.

Kuna duka hapa ,duka la ndizi na mama ambao ako na ndizi zake anaendelea na kazi yake ya kuuza ndizi umbali. Kidogo kuna watu ambao wako wamekuja sokoni ili waweze kununua vitu zao kama hizi ndizi ambao zinaonekana hapa.

Kunayo hapa shamba la mahindi. Na hapa shambani kuna mahindi ambao kimeoza. Hii mahindi kinaonekana ni mahindi ambao haijatibiwa nzuri na mwenye hii shamba.

Watu watatu ambao wamesimama karibu na pikipiki moja ikiwa nyuma yao. Ni watu ambao wako shambani wa ndizi. Kuna mtu mmoja amebeba jembe akiwa anamwaga mchanga ili ndizi ipate afya njema.

Kuna mtu ambaye amesimama hapa na nguo ya majano. Huyo mtu anaonekana akiwa karibu na ng'ombe yenye amefunga kwa karibu sana. Huyu anaonekana anatibu ng'ombe yake ili ikue na maisha jema.

Wakulima wa ng'ombe wanaonekana wakiwa makini sana Kwa ng'ombe yao. Hapa kuna binti mmoja ambaye anaendelea na kazi yake ya kutibu ng'ombe ili ng'ombe yake isikuwe na vidudu ambazo zinashika ng'ombe kwa mwili.

Hawa watu ni wakulima wa ng'ombe na wanaonekana wako na mitungi wa maziwa kwa kila mmoja. Hii maziwa inamwagwa hapa baada ya kuletwa kwenye imekamuliwa.

Kuna mama mmoja ambaye amesimama kando ya ng'ombe, na hawa ng'ombe ni ng'ombe nyeupe. Ng'ombe mmoja ako na nyoro kwa shingo. Na huyu ng'ombe mwenye ako na nyororo ni ng'ombe mwenye nguvu, ambaye anachungwa kutumia nyororo.

Hapa kuna ng'ombe wanne. Hawa ng'ombe wanaonekana wakikula kwenye takataka, na hapa wanaweza pata nguo hadi wakule. Na ng'ombe ikikula nguo afya yake inakuwa afya isiyo nzuri.

Kunayo binti mwenye ameinama karibu na ng'ombe. Huyu binti anaonekana akifunga ng'ombe na kamba na anendelea kukamua ng'ombe.

Kunayo mkulima ambaye amesimama karibu na shamba lake, Huyu mkulima ni mkulima wa ndizi. Mkulima amepata ndizi kwa wingi sana kulingana na mavuno yake anaeza pata faida nyingi baaada ya kuuza.

Hawa ni wakulima ambao wako shambani. Hapa shambani ni shamba la ndizi. Hawa wakulima wanauza ndizi kwa mnunuzi ambaye amekuja kununua ili aweze kupeleke sokoni hata yeye atoke na faida.

Wamama wawili wamesimama hapa shambani wa ndizi. Mmoja akiwa amebeba panga. Mwingine amebeba mtoto mgongoni mwake akiwa ameshika ndizi na mkono mmoja. Kwa mbali kidogo kunaonekana watu wawili.

Ndizi ni chakula ambayo inaeza kulwa ikiwa imeiva, na hapa kuna ndizi yenye imeiva ambao ukikuwa kwa muda mrefu inaweza haribika kutokana na hali yake.

Hapa panaonekana shamba la ndizi. Na ndizi ni chakula inayosaidia watu hasa wagonjwa na hata wenye wanaishi kwa boma. Ndizi ni chakula ambayo ni muhimu sababu inasaidia watu kupata nguvu ya kufanya kazi.

Kuna ng'ombe hapa ambao wamewekwa ili wakule nyasi ili baadaye waende wakapewe maji. Na nyumba yao imejengwa kwa njia ya kisasa.

Kuna mtu mmoja ambaye amekaa karibu na ng'ombe. Huyu mtu ameinama ili akamue ng'ombe. Akishakamua ng'ombe ni kama anaenda kuuza hii maziwa ili apate pesa.

Hapa kuna ndizi ambao zimesafiri kutoka shambani. Hizi ndizi zimeletwa sokoni ili ziuzwe. Hizi ndizi zinatumiwa kupikwa na hata kuwekwa ili ziive ziweze kukulwa ili watu wapate nguvu za kufanya kazi.

Ndizi inafanya vizuri ikipandwa mahali penye kuna mvua ya kutosha. Hapa tunaeza ona ndizi ikiiva na ikimea kwa kiasi nzuri sana.

Kuna watu wawili hapa , mmoja amebeba maziwa akizimwaga kwenye mtungi .Hapa kunaonekana mmoja wao ni mwenye anasafirisha maziwa ili zipelekwe sokoni .

Kuna mama mmoja hapa. Huyu mama amesimama kwenye shamba la ndizi. Huyu mama anaonekana anaendelea kutoa mimea kwenye shamba la ndizi.

Hapa kuna gari yenye imebeba ndizi. Ndizi zinapelekwa sokoni hili ziuzwe kwa watu mbalimbali. Hizi ndizi zinaeza kulwa zikiiva ama zikiwa hivi zinaeza kulwa.

Hapa kuna mama mmoja mwenye ameinama kando ya ngo'mbe. Huyu mama anaonekana kama anakamua ngo'mbe. Kwa umbali kidogo tunaeza ona ngo'mbe nyeupe. Hapa mama anakamua ngo'mbe ili apate faida baada ya kuuza maziwa.

Ng'ombe hizi zimepewa chakula ili wakule. Hapa kinaonekana kimejengewa kwa njia ya usawa sana. Ng'ombe inaweza kula kwa usawa bila kusumbuliwa na wengine.

Ndizi ni moja wao ya chakula ambao inafaya vizuri katika mazingira mzuri ambao imejaa na mvua. Apa inaonekana ndizi lenye imeiva kwa usawa sana.

Kuna mtu mwenye ameketi chini ambaye anakamua ng'ombe. Huyu mtu inaonekana amefunga ng'ombe ili akamue aende akauze maziwa.

Ndizi ni chakula muhimu inayopendwa na watu wengi nchini kenya na hapa kwa picha tunaona mtu mmoja mwenye anatayarisha ndizi ili aweze kuzipika watu wakule. Ndizi ni chakula ambayo inaleta nguvu kwa mwili ya binadamu.

Inaonekana shamba hapa la mahindi, na hii shamba inaonyesha afya nzuri ya hii mahindi, mahindi ikiwa kwa afya nzuri hivi inatoa mavuno mengi sana.

Sokoni hapa tunaezaona mmoja akiwa amebeba ndizi. Hapa sokoni ni sokoni palipo watu wengi sana. Tunaeza ona kwa umbali kuna watu, kwa karibu kuna ndizi ya kuuzwa.

Hapa kuna mtu mmoja mwenye amebeba maziwa akizimwaga kwenye mitungi zenye zinawekwa kwa gari. Hizi maziwa zinapelekwa kwenye kampuni ili zinunuliwe.

Kuna watu wawili ambao wamesimama hapa, na ngo'mbe wawili pia wamesimama hapa. Hawa watu wanaonekana mmoja akimwaga maji kwa ngo'mbe, mwingine akisugua sugua ngo'mbe, ni kama wanatibu ngo'mbe.

Hapa kwa picha naweza ona mtu mmoja akiinama anakamua ng'ombe ili apate maziwa, baadaye aende auze maziwa apate pesa.

Hapa kuna wakulima ambao wanafundishwa na mtu mmoja mwenye amesimama mbele yao. Huyu anaonekana ni mwalimu ambao anawafundisha jinsi ya kulima na kupata mavuno mengi.

Huku ni shamba ambao ndizi imejaa. Hizi ndizi zinataka afya nzuri kwa sababu inaonekana kwamba mkulima hajaeka afya nzuri kwa hizi ndizi.

Ndizi ni chakula muhimu sana. Inapokuwa kule shambani inataka matibabu ya kipekee na hii ndizi inaonekana imekuwa haina afya njema ili watu waweze kuikula.

Ukulima ni kitu chenye inaleta faida sana. Hapa kunaonekana mtu mmoja aliyesimama shambani, anaendelea na kuvuna hii ndizi yake kwenye shambani. Hapa anaonekana akishatoa ndizi anaenda kuiuza.

Kuna ndizi ambao bado imesimama shambani kabla ikatwe ipelekwe sokoni. Hapa ndo ndizi inachukuliwa na mnunuzi ili apelekwe sokoni.

Ukulima ni kitu lenye faida sana, hapa kunaonekana shamba la ndizi. Na hizi ndizi zimepandwa kwa utaratibu sana. Ndizi lina mavuno lenye linaleta faida kwa ukulima.

Teknolojia ya kisasa imeleta kazi rahisi hasa kwa mavuno na hapa naona ng'ombe ikiwa inakamuliwa ikitumia teknolojia ya kisasa.

Kunaonekana watu ambao wamekuja ili wakule. Kanakwamba kulikuwa na mkutano hapa baadaye watu wamekuja ili waweze kukula baada ya mkutano wao.

Hapa ni sokoni na tuko kwa mahali pa kuuza matunda mbalimbali. Unaona ndizi zikiwa tayari hapa na kitunguu na mengine zao.

Kuna ng'ombe hapa ambao inakamuliwa kwa njia ya kisasa. Siku hizi teknolojia imeleta kazi ya rahisi kwa kukamua ng'ombe baadaye maziwa inapelekwa sokoni ili ziuzwe.

Mahindi ni chakula muhimu sana mahindi ni chakula ambao inatumiwa kutengeneza ugali ili watu wapate chakula kule nyumbani ili wapate nguvu ya kufanya kazi.

Ndizi ni chakula bora sana. Hapa tunaweza kuona wamama wawili hapa mbele wakiwa wanauza ndizi ni venye wameweka hii ndizi kwa wengi inaonyesha kwamba hii ndizi ina wanunuzi wengi sana.

Hii ng'ombe ni ng'ombe yenye inaonekana kama iko na ugonjwa wa hatari sana hii ugonjwa inaweza kuingia kwa ng'ombe wengine ndio maana amewekwa ikakua peke yake.

Kuna chakula ya ng'ombe hapa inayowekwa kwa utaratibu ili wauzwe ng'ombe iikule.

Ndizi ni chakula ambayo inapendwa na watu wengi, hasa hinyu za Lake Victoria kule Kenya. Watu wanakula ndizi kama chakula yao cha kipekee na wanasema chakula hiki inapendwa na watu wengi, sana sana watu wa kike.

Kuna mtu mmoja ambaye amesimama katribu na ng'ombe, na hawa ng'ombe wanaonekana wameshiba na wanataka tu kulala. Ni ng'ombe za kukamuliwa zinaonekana wakishakamua ng'ombe wanaziuza.

Kuna mtu ambaye ameinama kando ya ng'ombe hapa karibu. Na kuna mmoja ako kwa mbali kidogo pia ameinama karibu na ng'ombe. Hawa watu wanakamua ng'ombe ili waweze kuenda kuuza maziwa ili wapate pesa.

Huku kuna watu ambao wamesimama, na wengine wawili wamevaa nguo nyeupe. Hapa wamejivaa kwa njia ya utaratibu na usafi sana. Hapa, hao watu wanapima maziwa ili waweze kuuza kwa wanunuzi.